Hili ni jengo la ghorofa, likiwa na milango na madirisha mekundu. Kando ya jengo hili, kuna bustani ndogo, iliyo na maua ya waridi na mimea mingine, iliyopandwa vizuri.

Hiki ni kitabu cha chada cha jalada la rangi ya bluu. Lina picha za watoto watatu, picha ya kwanza inaonesha mvulana mzungu akitabasamu, ya pili inaonyesha watoto wawili kwenye boti.

Wanariadha wawili mmoja akiwa ameinama na mwingine amelala chini, huku akiwa amefunika macho yake, wamesimama karibu na ubao wenye maneno ya Omega na New pamoja na masaa.

Kundi hili la wanariadha wameshikilia mfano wa ahadi kubwa. Ahadi hilo linaonyesha kiasi cha pesa walizozipata. Watu hawa wakiwemo mwanamke mmoja kwenye kiti cha mgurudumu wamevaa jaketi la rangi nyekundu na kijani.

Karatasai ndefu iliyobandikwa kwenye mlango wa rangi ya manjano, ina maandishi maalum kwa herufi kubwa. Kila herufi imeanzisha maneno yanayoeleza kanuni za chumba hicho.

Wawakilishi hawa wa Kenya wamevalia nguo nyekundu na vitu vya kiasili. Wanatembea uwanjani na bendera kubwa ya taifa. Baadhi yao wanatumia viti vya magurudumu, wote wakitabasamu kwa furaha kubwa sana.

Kuna kabati mbili zilizoekwa karibu na ukuta. Moja ni pana zaidi ikiwa na sehemu kadhaa za kuwekea vitu. Ingine ni ndogo ina sehemu mbili, sakafu ya chuma na rangi ya kahawia . Kwenye ukuta kuna bango lililofifia.

Mwanamke mwanariadha huyu amevaa kofia na nguo za michezo zenye rangi ya kijani kibichi na machugwa inayoashiria kwamba anatoka Kenya vilivyo ilivyoandikwa. Mbele yake huku nyuma yake kukiwa na kubwa zaidi.

Karatasi hili limebandikwa kwenye mlango ambao, yenye onyo inayosema hakuna njia ya kutoka kwa mwanafunzi. Chini kuna ishara ya ziada inayoonyesha hakuna kutoka.

Hii ni kuta ya darasa ambayo ina mabango yenye orodha ya siku za wiki kwa kiingereza. Kila siku imeambatanishwa kwa ukuta na kila moja ina namba yake ya nafasi na picha ndogo. Upande wa kulia kuna ubao mweupe.

Hila bango, lina maelezo kuhusu aina za msitu, umuhimu wa misitu, vitisho kwa uhifadhi wa misitu, na jinsi ya kuhifadhi misitu, kwenye bango hili kuna picha, za wanyama na miti.

Vitabu hivi vingi vyaonekana kuwa vimepangwa vizuri. Twaweza kuona kimoja kikiwa kimeinama jina lake linaonekana Ayubu Mashakani. Vingine vimepangwa katika safu lenye jalada ya rangi nyekundu.

Katika karatasi ya mtihani kuna maswali yanayohusu dini. Mtoto amejibu maswali, kuchora bibilia na ameweka alama ya tiki inayoonyesha majibu ni sahihi. Majibu hayo yametolewa kwa mkono.

Ubao huu mweupe umepambwa kwa herufi ndogo za kiswahili, maswali linalohusiana na matumizi yake. Ubao pia unaonyesha tarehe na rula ya rangi ya chungwa imewekwa juu ya bao.

Meza hili lenye vifaa viwili vya kompyuta, kila kimoja kikiwa na skrini nyeusi , kibodi na panya. Kuna vitabu vya shule vilivyopangwa upande wa kulia. Kuta za chuma zina rangi ya kijani iliyofifia.

Lango hili jeupe lina maandishi ya kijani yanayotoa mwelekeo zaidi, kuna mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia, bango hilo limetundikwa juu ya simiti, alafu nyuma yake kuna tanki kubwa jeusi.

Jengo hili la shule lina madarasa mengi yaliyopangwa na michoro ya kufundishia. Kila darasa lina mlango wa buluu na dirisha. Mbele ya shule kuna ukuta mrefu wa vichaka.

Mwendeshaji baiskeli, anaendesha barabarani. Amevaa vazi la michezo, kofia ngumu na miwani meusi. Baiskeli yake, ina rangi ya kijani, njano na magurudumu meusi, yuko katikati ya barabara huku kukiwa na vichaka vyake, kijani, nyuma yake.

Wachezaji hawa wawili wa mpira wa mguu wenye ulemavu wanacheza . Wana mabembea kama fito ili kuwasaidia kutembea. Mmoja amevaa jezi ya kijani na mwengine amevaa jezi nyekundu na amepiga mpira.